Kwenye meza hii kuna simu nyeupe ya rununu. Juu ya skrini ya simu hii kuna mifano ya rafu za vitabu, ambazo zinatumika kuashiria masomo ya kidigitali ama masomo ya mtandao. Kwenye meza pia kuna kalamu ya rangi ya kijivu. Kuna kikombe cheupe cha kahawa. Kuna mmea, na kwenye mandhari nyuma kuna kiti ama Kochi cha rangi ya kijivu.

Mwanaume huyu aliyevaa nguo za rangi ya nyeusi na nyeupe na miwani ameketi kwenye meza, anatazama na kupiga chapa kwenye kipakatalishi. Kwenye meza hii pia kuna daftari, kalamu, kikombe cha rangi nyeupe na mmea. Ameketi kando ya dirisha ambalo lina mmea pia.

Mchoro huu unaashiria masomo ya kidijitali kwani kuna watu wawili ama michoro ya watu wawili ambao wameketi juu ya vitabu vilivyopangwa pale na wamepakata vipakatarishi.

Kwenye meza hii kuna kipakatalishi ambacho kinaonyesha masomo ya mtandao kwenye skrini na mchoro wa kipakatalishi kingine pamoja na kalamu. Kwenye meza hii pia kuna kikombe, kuna daftari na kalamu na miwani na mtu ambaye anatumia kipakatalishi ambaye amevaa shati ya rangi ya manjano.

Kwenye skrini, kuna mfano wa tovuti linaloonyesha jukwaa la kujifunza mtandaoni. Linaonyesha kurasa tofauti pale kama ukurasa wa nyumbani, wa huduma, wa kuhusu, na wachapisho za blogi. Linatumia rangi ya samawati, na michoro kwenye muundo wake, na linaashiria masomo ya mtandao.

Hapa kuna watu wawili ambao wameketi kwenye meza; mmoja ni mwanaume mwingine ni mwanamke. Wote wameshikilia vikombe labda vya chai ama kahawa. Mwanaume anaandika kwenye daftari na mwanamke anatizama kipakatalishi. Kuna vipakatalishi viwili kwenye meza na daftari mbili na simu na kalamu na kadhalika.

Sehemu hii inaonekana kuwa darasa ama ofisi, ambapo kuna wanaume sita, wanaotumia vipakatalishi kufanya kazi yao ama masomo yao, wanaonekana kuwa katika mjadala, na wanajadiliana mambo ambayo wanatizama kwenye vipakatalishi.

Chumbani humu kuna msichana ambaye ameketi kwenye meza .Juu ya meza kuna kalamu, mimea, kipakatalishi, miwani ,kikombe na vitabu pia simu ya rununu. Msichana huyu anatazama karatasi ambayo ameshikilia. Na kwenye mandhari nyuma kuna ubao wa rangi nyeupe na makabati.

Kuna wanaume wawili ambao wameketi kwenye meza. Wana daftari na kalamu, na wanaonekana kuwa wanajadili mambo ambayo yamo kwenye skrini ya kipakatilishi kilicho juu ya hii meza. Kuna kikombe pia kwenye ile meza. Mwanaume mmoja amevaa sweta ya rangi nyeupe, na nyingine amevaa ya rangi nyeusi.

Mchoro huu unaashiria masomo ya kidijitali, kuna mwanafunzi ambaye ameketi pale kando kwenye kiti cha rangi ya chungwa na amevaa shati ya manjano, ameshika kipakatalishi na kwenye skrini pale kunaonekana kuna video inayocheza, ambayo ina mwalimu anayemfunza vitu mbalimbali.

Mwanaume huyu aliyeketi pale, amevaa nguo za rangi ya samawati na rangi nyeupe. Ameketi kwenye meza anaandikia kwenye daftari akitumia kalamu ya rangi ya samawati. Kwenye meza pia kuna kipakitilishi na kuna kikombe cha rangi nyeupe.

Mwanamke huyu ameketi kwenye meza kwenye chumba ambapo kuna watu wengine pale kwenye mandhari nyuma. Ameketi mbele ya kipakatalishi na anatazama skrini, kando yake kuna skrini zingine nne ambazo zinaonyesha labda yale mambo anatazama kwenye kipakatalishi.

Kwenye meza hii kuna kipakatalishi ambacho kinaonyesha mtindo wa masomo ya kidigitali kwenye skrini na kuna mtu ambaye anapiga chapa kwenye kipakatalishi hiki. Kwenye meza pia kuna daftari, kuna simu, kuna kikombe. Kwenye skrini kunaonekana kuwa na michoro tofauti kama vile daftari na kadhalika.

Mwanamke huyu ameketi pale kwenye meza kwenye kiti cha rangi nyeusi na anatizama skrini ya kompyuta ama tarakilishi ya mpakato, ambayo imeekelewa kwenye kifaa cha kuiinua pale kwenye meza. Amevaa sweta ya rangi nyekundu na anaonekana kuwa anatia makini kwa anachokitazama pale.

Meza hii ina vitu tofauti, kuna kikombe cheupe kuna kikombe kingine chekundu, kuna kipakatalishi, ambapo kwenye skrini, imeandikwa mtindo wa masomo ya kidijitali na kuna michoro pale kama vile, vitabu na kofia ya kuhitimu, pia kuna vitabu na vijikatarasi kwenye ile meza.

Kuna sehemu ya mwili ambayo inaonyesha mikono, mkono mmoja, umeshikilia kalamu ya rangi ya samawati, unaandikia kwenye daftari lililowekwa kwenye meza, mkono huu mwingine, ambao uko kwenye mandhari nyuma, unashikilia kipakatilishi kilichowekelewa kwenye meza pia.

Kuna kipakatilishi ambacho kimewekelewa kwenye meza. Meza hii pia ina vitabu vilivyopangwa pale kwenye mandhari nyuma na mmea na kitabu kingine pale mbele. Hii inaonekana kua ni simu ya video na walio pale kwenye picha wanazungumza, yule mwanamke na yule mwanaume kwenye ule upande mwingine wa skrini.

Michoro hii inaonyesha mitindo ya elimu haswa mtindo wa digitali. Kuna michoro ya kalamu, rula, kipakatilishi, vitabu, kombe pale. Kwa ile skrini pale juu kuna alama ya mtandao na alama nyingine za kemia.

Michoro hii inaonyesha mambo tofauti ya kielimu kama vile kuna vitabu, kuna kalamu, kuna chaki, kuna kikokotoo, kuna mwanafunzi aliyevaa nguo za rangi ya samawati anaonekana kuwa ameshika cheti na mchoro ule mkubwa zaidi ni wa tarakilishi kuonyesha hii ni elimu ya kidijitali.

Hiki ni kifaa cha kiteknolojia kinachoitwa kipakatalishi. Ni cha rangi nyeusi na kwenye skrini kuna mwaume anayeonekana kuwa anaeleza kitu ama anafunza kitu. Kipakatalishi hiki kimeekelewa kwenye meza na kuna mtu ambaye anatazama skrini.

Kuna msichana ameketi kwenye meza mbele yake kuna tarakilishi. Kwenye skrini ya tarakilishi kuna mwanamke anayeonekana kana kwamba anamfunza. Msichana huyu ana daftari ambalo analiandikia na kuna vitabu vingine viwili kwenye meza.

Kuna watoto wanne ambao wameketi kwenye chumba hiki na mtu mmoja aliyesimama nyuma yao ambaye amevaa nguo ya rangi ya samawati. Juu ya meza kuna tarakilishi na watoto wanatazama tarakilishi hii.

Chumbani humu mna kitanda cha ghorofa .Kitanda hiki ni cha chuma nyeusi na matandiko yake ni ya maua maua. Kando ya kitanda kuna kiti cha rangi ya samawati na meza. Meza hii iko chini ya pazia la maua maua ambalo limefunikia dirisha.

Chumba hiki cha kulala kina kitanda kimoja cha ghorofa. Kitanda cha juu kina matandiko ya rangi ya kijani, na cha chini kina matandiko ya rangi tofauti kama vile kijivu na samawati. Kando kuna nguo zimewekwa pale na upande huu mwingine kuna dirisha.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni chuo ama chuo kikuu ama taasisi fulani ya elimu. Kuna barabara ya lami na mabango ambayo yanayoonyesha maelekezo fulani. Na kuna jumba kwenye mandhari nyuma na bustani ama sehemu ya miti na nyasi pia.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni maktaba. Kuna rafu kubwa kwenye mandhari nyuma ambayo imejaa vitabu na kuna meza na viti zilizopangwa pale na kuna watu wawili ambao wanasoma vitabu, wameketi kwenye meza hizi.

Haya malango ya rangi ya kahawia ambayo yamefunguliwa. Yanaonyesha kiingilio cha maktaba. Kuna bango juu ya malango haya ambayo yanaonyesha kuwa hapa ni maktaba. Na pale ndani kuna dawati la mapokezi linalotumika kuhudumia watu wanaokuja kwenye maktaba hii.

Sehemu hii ni chumba ama ukumbi wa mikutano, una meza kubwa na viti vya rangi nyeusi ambavyo vimepangwa kando ya meza, na pale kwenye ukuta kuna skrini na kuna ubao pia pale kando wa rangi nyeupe.

Chumba hiki, kina kitanda cha ghorofa, godoro la chini lina matandiko ya rangi ya samawati na godoro la juu, lina matandiko ya rangi nyekundu, kando ya kitanda kuna, dirisha lenye pazia, la, rangi ya hudhurungi na chini ya dirisha, kuna kabati ambalo ni la rangi ya hudhurungi pia.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni ukumbi ambao una viti vingi vya rangi ya nyekundu na umati wa watu ambao umeketi kwenye viti hivi. Pale kwenye jukwaa kuna mtu ambaye anayeonekana kuwa anatoa hotuba na umati unamsikiza.

Sehemu hii inaonyesha ukumbi. Pale mbele kuna jukwaa ambalo lina pazia nyekundu na ukumbi huu umejaa viti na kuta za ukumbi huu ni za rangi ya samawati. Na kwenye paa kuna mataa yanayomulika jukwaa na mataa yanayomulika viti.

Chumba hiki kimepangwa kwenye mtindo wa darasa kuna meza pana nyeupe kila meza ina viti vinne. Viti ni vya rangi tofauti kama vile vyeusi, vya rangi ya chungwa na rangi ya jani, pia kuna madirisha mapana kuruhusu mwangaza kwenye chumba madirisha haya yana pazia nyekundu.

Kuna idadi ya watu wengi kwenye ukumbi huu ambao wameketi kwenye viti vya mbao vilivyopangwa na mpangilio wa mtindo maalum na vimetengwa. Wanaonekana kuwa wanatahiniwa ama wanafanya mtihani na hawa wanaonekana kuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu.

Chumba hiki kina vitanda vitatu vya ghorofa. Vitanda hivi ni vya mbao. Kuna kiti kimoja cha mbao ambacho kiko kando ya dirisha. Vitanda hivi vina godoro na vinne vina malazi meupe na vingine vina malazi ya rangi nyeusi.

Idadi ya watu waliyo kwenye sehemu hii wamevaa koti nyeupe za maabara na barakoa, wanaonekana kufanya kazi kwenye benchi zilizo na makabati. Hii inaonekana kuwa maabara ya kemia.

Kuna wanafunzi wanne waliovaa koti nyeupe za mahabara katika mahabara hii ya mitambo , wamevaa pia barakoa nyeusi na wawili wamevaa miwani. Wanafunzi wanaonekana kuwa wanaunda mitambo.

Kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu. Hii inakaa maktaba. Hapo kando ya rafu kuna meza lililozingirwa na viti vya rangi ya samawati. Vitabu hivi ni vya aina mbali mbali vina rangi tofauti tofauti.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni maktaba, kwani kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu. Kuna watu kwenye hili maktaba ambao wameketi kwenye meza, kando ya kompyuta wanaonekana kuwa wanasoma. Kuna wengine wanaongea, wanazungumza na wanabeba viti.

Kwenye chumba hiki kuna vitanda viwili ama kitanda kimoja cha gorofa ambacho kimeshikanishwa. Kitanda hiki kina ngazi na kina malazi meupe na blanketi ya rangi nyekundu ambayo imekunjwa. Kwenye mandhari nyuma, kuna kiti na kuna meza pale karibu na dirisha.

Hili ni bwawa la kuogelea, limegawiwa katika sehemu mbili, kulingana labda na kina, pale kando kuna viti ambavyo baada ya kuogelea, wanaoogelea wanaweza kujivinjari wakiota jua pia kuna jumba pale kando labda la kubadilisha.

Chumba hiki kina kitanda kimoja. Kitanda hicho kina malazi ya rangi ya samawati inayoonekana kuwa masaai shuka. Kuna milango miwili mmoja ni wa rangi ya samawati pia na mwigine ni wa rangi ya kijivu. Chumba kina rangi ya majano nusu, na nusu rangi nyeupe kwenye ukuta.

Huu ni ukumbi wa mikutano, umepangwa na viti zingi zya rangi nyeupe na meza vilizo na vitambaa vyeupe na vyekundu. Ukumbi huu unaonekana ni mkubwa unaeza beba watu wengi sana pale kwenye ukumbi.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wa shule ya upili, wamevaa sare za rangi ya kijani na wameshikilia miche ambayo wanajitayarisha kupanda. Pale kwenye ardhi wamechimba mashimo ya kupanda miti hii na kwenye mandhari nyuma, kunaonekana kuwa na jumba lenye labda ni madarasa yao.

Sehemu hii tambarare iliyo na nyasi inaonekana kuwa ni uwanja na kuna wanafunzi ambao wamesimama kwenye foleni ama gwaride. Hao wanafunzi wana sare za rangi nyeupe, shati nyeupe na sketi nyeusi na tai nyeusi wanaonekana kuwa ni wana St Johns ambulance na wote ni wasichana.

Ukumbi huu mdogo una wanafunzi waliovaa sare ya rangi nyeupe na nyeusi. Wameketi kwenye madawati na katikati ya hayo madawati kuna nafasi. Wanaonekana kuwa watahiniwa. Juu ya madawati hayo kuna karatasi.

Mtoto huyu ambaye amevaa shati la rangi ya samawati anaonekana kuwa na mahitaji maalum. Nyuma ya sikio lake kuna msaada wa kusikia, na kwenye mandhari nyuma anaonekana kuwa ako darasani na mwalimu wake ameketi pale mbele.

Watoto hawa wadogo wa asili ya Asia wanaonekana kuwa wako shule kwani wana sare ya rangi ya samawati na kahawia, na pia wanaonekana kuwa ni wenye mahitaji maalum.

Hili ni darasa la chekechea ambalo lina meza na viti vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu na kijani. Kuna watoto ambao wanasoma pale, mtoto alievaa shati la rangi ya samawati. Anaonekana kuwa ana mahitaji maalum na anatumia kalamu za rangi kuunda mchoro.

Kuna kijana mdogo ambaye amevaa nguo ya rangi ya manjano, ameketi kwenye meza. Anaonyeshwa na mwanamke ambaye amevaa shati la rangi ya samawati kujaza ama kucheza na maumbo ya rangi tofauti. Huyu kijana anaonekana kuwa pia mwenye mahitaji maalum na kwenye lile meza pia kuna saa na kalamu.

Hili ni darasa la wanafunzi wanaoonekana kuwa, wenye mahitaji maalum, mwanamke yule anaonekana kuwa ni mwalimu wao, anafunza kijana ambaye amevaa rangi, shati la rangi ya manjano, kuangalia ama kuuchunguza, mimea chini ya hadubini.

Hapa ni darasani ambapo mwalimu, mwanamke aliyekaa kando ya mtoto yule anamfunza huyu mtoto anayeonekana kuwa na mahitaji maalum jinsi ya kuunda maumbo na mikono yake, na wameketi kwenye meza ambapo kuna kitabu kimefunguliwa.

Watu wawili hawa wako kwenye bwawa la kuogelea. Mmoja anaonekana kuwa ni mwanamke mtu mzima ambaye amebeba mtoto mgongoni. Mtoto huyu anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum na kuugua ugonjwa wa tawahudi. Wanatumia vifaa vya tambi za bwawa kuelea kwa maji.

Kwenye chumba hiki ambacho kinaonekana kuwa ni darasa, kuna wasichana wawili ambao wameketi kwenye meza. Mmoja amevaa sweta ya rangi ya manjano, mwengine amevaa nguo za rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya waridi. Huyu anaonekana kuwa anamwonyesha huyu mwengine mwenye mahitaji maalum kujaza lile fumbo la kushikanisha maumbo.

Sehemu hii ni darasa. Kuna mwalimu na kuna wanafunzi kadhaa. Darasa lina rangi ya manjano kwenye ukuta, na ubao wa rangi ya kijani, ambao una maandiko. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa ni wenye mahitaji maalum, kwa kuwa kuna mmoja mwenye ana kifaa cha masikio cha kusikia.

Kuna watu wawili ambao wameketi kwenye meza. Mmoja ni kijana ambaye amevaa nguo ya rangi ya chungwa na anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum. Mwingine ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu wake na amevaa nguo za kijani kibichi. Wameketi kwenye meza ambapo kuna kipakatalishi na wanatazama kipakatalishi hiki.

Sehemu hii inaonyesha karakana na kuna watu wawili pale wanaonekana kuwa wanafanya kazi na zana tofauti tofauti. Watu hawa wanaonekana kuwa ni wenye mahitaji maalum labda ugonjwa wa wigo wa tawahudi.

Chumba hiki kina watu watatu, wawili ambao wameketi kwenye meza wanatazama vipakatalishi na wamevaa miwani na nguo nyeupe. Wanaonekana kuwa wana mahitaji maalum na mwengine amesimama kando ya mwanaume aliyeketi kwenye meza na amevaa nguo ya rangi ya kijivu, anaonekana kuwa anampatia yule maelezo.

Mwanamke huyu ameketi kwenye meza, anaonekana kuwa ametabasamu na amevaa miwani, anatazama kipakatilishi na amevaa nguo za rangi ya kahawia.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni darasa la watoto wenye mahitaji maalum. Kuna msichana ambaye ameketi kando ya kompyuta na anasaidiwa na mama ambaye, anaonekana kuwa ni mwalimu wake kutumia vifaa maalum, kukamata yale matamshi na anatazama skrini, anaangalia mambo yanayoendelea kwenye skrini.

Chumbani humu mna watu wawili, mmoja ni mtoto wa kike ambaye anaonekana kuwa mahitaji maalum ya ugonjwa wa tawahuli ama usonji na mwalimu wake wa kiume mwenye umri na wanafanya uchoraji na kwenye mandhari nyuma kuna rafu ya vitabu.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni darasa. Kina wanafunzi wawili ambao wamevaa sare ya kijani. Wameketi kwenye viti kando ya meza, na kuna vitabu kwenye meza ile na mwalimu wao ni mwanamume ambaye amevaa shati la rangi nyeupe. Kwenye mandhari nyuma kuna rafu ya vitabu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa wenye mahitaji maalum.

Chumbani humu mna watu wawili, mmoja ni mtoto mdogo msichana ambaye amevaa nguo za rangi ya samawati na anaonekana kuwa amekatwa mkono na mwengine ni mwanaume ambaye amevaa nguo za rangi ya kijivu, anayeonekana kumfunza ama kumwonyesha kitu kwenye kompyuta kibao, na msichana huyu anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum.

Huyu ni mtoto mdogo mvulana ambaye anaonekana kuwa mwenye mahitaji maalum: ugonjwa wa usonji ama tawahudi. Anafanya mchezo wa kuunganisha vifaa vya rangi tofauti kama vile: manjano, nyekundu, kijani, samawati na kadhalika.

Chumbani hapa ni darasani na kuna watu wawili ambao wameketi kwenye meza. Mmoja ni mtoto ambaye ana mahitaji maalum, labda ule ugonjwa wa usonji na mwingine anaonekana kuwa ni mwalimu wake ambaye amevaa nguo ya rangi ya samawati na anamuonyesha mambo kwenye kipakatalishi cha mkono.

Kuna kijana aliyeketi kwenye meza na ameketi kwenye kiti cha gurudumu cha rangi nyeusi, amevaa shati ya rangi ya manjano anatizama skrini ya kipakatilishi na anaandika kwenye daftari ya rangi ya manjano na kalamu nyeupe.

Kuna watu wawili walioketi kwenye meza wanaonekana wanafuraha kwelikweli. Mmoja ni mchanga mwingine ni ana umri na wote ni wa jinsia ya kike. Yule mtoto anaonekana kuwa na mahitaji maalum na wote wanatizama kipakatalishi kana kamba wanasoma pale ama wanafurahishwa na ambacho wanachokiona.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni darasa linalo meza ama madawati na wanafunzi wanne. Mwanafunzi mmoja msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevaa nguo ya rangi ya chungwa , mwingine kando yake amevaa nguo nyekundu na nyuma yake amevaa nguo ya rangi ya manjano.

Chumba hiki kinakaa darasa, kina ubao wa rangi ya jani ambapo kuna michoro na hesabu. Kuna mwalimu anayefunza mwanfunzi anayeonekana kuwa wa mahitaji maalum na mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Kuna watu wawili waliyoketi kando ama mkabala na mmoja ni mtoto mwingine ni mtu mzima wa jinsia ya kiume. Wote wamevaa miwani ,yule mzima anaonekana kuwa ni mwalimu na anamfunza huyu mtoto na kifaa maalum ambacho labda kinatumika kufunza watu wenye mahitaji maalum.

Watu wawili wemeketi pale kwenye meza katika chumba hiki. Mmoja ni kijana mdogo anayeonekana kuwa na mahitaji maalum labda ugonjwa wa tawahudi na mwingine ni mwanamke anayeonekana kuwa ni mwalimu. Kijana ameshikilia kalamu ya rangi nyekundu na anaonekana kuandika kwenye karatasi lilio kwa meza kwenye meza.

Chumba hiki kinaonekana kuwa ni darasa. Kuna wanafunzi ambao wamekalia dawati za mbao, na pale mbele kuna mwanafunzi aliyeketi peke yake kwenye kiti cha magurudumu. Kiti hiki ni cha rangi ya samawati.

Kuna kijana aliyeketi kwenye chumba hii kwenye kiti cha rangi ya njani, anaonekana anasoma kitabu kutumia mikono yake, ni kama kana kwamba anayesoma kutumia vidole anasoma ile braile kwa sababu ana ulemavu wa kutoona.